Jukwaa la uhamasishaji kuhusu usalama wa mtandao. Mtu ameketi na kompyuta mpakato, huku mwanga ukiwa mkononi mwake. Balbu hii inaonekana kama ishara ya wazo au suluhisho. Karibu na balbu kuna aikoni mbalimbali zinazowakilisha dhana tofauti za usalama wa mtandao, kama vile kitabu kinachoashiria elimu,,faili inayowakilisha data na shabaha.

Kulinganisha kati ya kujifunza kwa njia ya mtandao na kujifunza darasani. Upande wa kujifunza kwa mtandao kuna faida zake zikiwemo: uwezo wa kukamilisha masomo popote pale penye intaneti, maendeleo ya mwanafunzi kuhifadhiwa, uwezo wa kujifunza kwa kasi yako mwenyewe. Kwa upande mwingine kujifunza darasani kunahitaji kuhudhuria kwa wakati maalum na mahali pamoja. Mwalimu anaweza kuzingatia mada zinazohusu kundi zima na kunaweza kuwa na garama za malazi au usafiri.

Jukwaa hili la e- learning lenye rangi ya zambarao linaonekana la kisasa na lenye mvuto likiwa limeundwa kwa urahisi wa mtumiaji. Mwanafunzi anaweza kujiandikisha kwa akaunti yake. kuvinjari course mbali mbali zinazopatikana na kuchagua zile zinazo mfaa.

Watu wawili wameketi mbele ya tarakilishi wakifanya kazi pamoja. Mwanamke ana nywele za rangi ya kahawia na amevaa shati jeusi. Mwanaume amevaa miwani na shati jeupe, na ana kalamu mkononi akifikiria au akieleza jambo.

Mtu akiwa anatumia kompyuta mpakato, skrini ya kompyuta inaonyesha neno ujifunzaji, na ikoni mbali mbali zinazowakilisha dhana za elimu ya mtandaoni, mtu huyo anasoma au anashiriki katika darasa la mtandaoni, hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyotumika kuwezesha, ujifunzaji kwa njia rahisi na ya kisasa.

Vitabu vya aina mbalimbali vinaonyeshwa kulinganishwa na kompyuta ambayo ikona video ambayo haijachezwa. Vitabu vyenye funika ya rangi nyekundu na kijani limefunuliwa kana kwamba vinasomwa, vingine vinaelea angani.

Mkutano ambapo watu wamezunguka meza, watu wamekaa karibu na meza wakiwa na kompyuta mpakato mbele yao, mmoja wa watu hawa anashiriki katika mazungumzo, kuna masanduku yenye rangi nyekundu na samawati nyuma yao, watu wengine wamevalia nguo za kawaida na mazingira ni ya ofisi.

Mtu ambaye labda ni mwanafunzi anashiriki katika darasa la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Skrini ya kompyuta iko na washiriki kadhaa wa mkutano wa video , kila mmoja akiwa na wasifu wake. Mwanafunzi huyu anaandika kwenye daftari akichukua noti wakati wa masomo. Kompyuta imewekwa juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa chenye muundo wa rangi mbali mbali.

Mwanadada ako katika shughuli za kusoma na kuandika. Mbele yake kuna vitabu na kompyuta ndogo ya kupakata. Nyuma yake kuna televisheni kubwa ya rangi ya nyeusi. Msichana ametabasamu na amevalia shati ya rangi ya chungwa.

Kijana mdogo akiwa ameketi kwenye meza akisoma au akifanya kazi ya shule. Amevalia kofia za masikioni nyeupe na anaandika kwenye karatasi iliyo mbele yake. Kijana huyo amevaa sweta ya kijani kibichi na ana umakini mkubwa.

Kikundi cha wanaume watano wakiwa wameketi kwenye meza moja katika mazingira ya ofisi au eneo la kazi pamoja. Wote wanashugulika na kompyuta mpakato zao ndogo. Wengine wana vifaa za sauti maskioni wakisikiliza kitu au wakishiriki katika mkutando wa mtandaoni.

Jukwaa hili la kusoma, lenye rangi ya samawati linaonekana la kisasa, lenye mvuto, lilikuwa limeundwa kwa urahisi wa mtumiaji. Mwanafunzi anaweza kujiandikisha kwa akaunti yake, kuvinjari kozi mbalimbali zinazopatikana na kuchagua zile zinazomfaa.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa wamekaa kwenye meza ofisini. Mwanamke anamweleza mwanaume kitu kwenye kompyuta mpakato. Mwanaume amevaa miwani na anasikiliza kwa umakini. Kuna skrini kubwa ya kompyuta yenye mistari ya misimbo. Watu wengine wako nyuma wakifanya kazi zao

Watu wanne ambao ni wanafunzi na mwalimu wao wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo kwenye meza darasani. Mwalimu ambaye amevaa shati jeupe na tai ya samawati akieleza kitu kwenye skrini huku akitumia kidole chake kuonyesha. Wanafunzi watatu wamemzunguka, wawili wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya nyeupe na samawati na mmoja amevaa fulana nyekundu.

Kijana mmoja ambaye ni mvulana mwenye asili ya kiafrika anatumia kompyuta mpakato. Kijana huyo amevaa shati la rangi ya samawati na anatazama kamera huku akiandika kwenye kibodi cha kompyuta. Kompyuta imewekwa juu ya meza yenye uso unaakisi.

Kijana kutoka nyuma amevaa fulana yenye kofia nyekundu yenye maandishi class of 2018 akiwa ameketi kwenye kompyuta ndogo. Kijana huyu amevaa vifaa vya sauti vieusi maskioni na anatumia kompyuta akiangalia video, akiskiliza muziki au akishughulika katika shughuli nyingine ya mtandaoni.

Dhana ya elimu ya mtandaoni. Vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama vile kompyuta, simujanja na tablati, vyote vikiwa vinaonyesha ishara za kujifunza. Kuna kitabu kilicho wazi, kofia ya kuhitimu na hata ramani ya dunia iliyo na kitabu, zote zikizunguka neno ujifunzaji, ambalo halipo lakini tunaweza kulihisi kutokana na muktadha.

Mtu anaandika kwenye kompyuta mpakato huku mchoro mbalimbali ya kidijitali ikionekana juu ya mikono yake na kompyuta. Ikoni zinazowakilisha data, chati, simujanja na wasifu wa mtumiaji zote zikionyesha dhana ya teknolojia, uchambuzi wa data au biashara ya mtandaoni. Mtu huyu amevaa saa mkononi na anafanya kazi kwa umakini.

Mama na mtoto wakishirikiana katika shuguli ya kujifunza. Mama ameinama kwenye meza ya mbao akiwa amevaa shati jeupe, na anamsaidia mtoto ambaye pia ameketi kwenye kiti karibu naye. Mtoto anasoma au kuandika kwenye kitabu kilichowazi mbele yao. Meza imejaa vitabu vingine, penseli na vifaa vingine vya kusomea.

Msichana ameketi mbele ya kompyuta akishiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Kijana huyu amevaa fulana yenye rangi ya zambarau na machungwa na saa kwenye mkono wake wa kushoto. Kwa skrini ya kompyuta kuna picha ya mwanamke ambaye anaweza kuwa ni mwalimu au mwezeshaji anaongea na kuonyesha kitu ambacho kwenye ubao mweusi au skrini yenye maelezo.

Dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao au elimu kwa mbali. Mwalimu anatokea kwenye skrini ya kompyuta ndogo akiwa amevaa shati la rangi ya samawati. Mwalimu anaeleza au kufundisha, akionyesha kitu kwa mkono wake mmoja. Karibu na hapo kuna rundo la vitabu vitatu vilivyopangwa juu ya moja, vikiwa na rangi nyekundu, samawati, njano kwenye mgongo wake.

Eneo la wanarika kuungana na kufanya kazi za kompyuta pamoja. Hapa wanaweza kusaidiana, kuulizana maswali na kufunzana. Hii ni njia moja ya kueneza usomi na kuelewa kwa matumizi ya kompyuta za mkononi.

Skrini ya mtu ambaye anafanya masomo yake katika kompyuta ya mkononi. Kando yake kuna vitabu na makaratasi mengi. Mkono mmoja pia umeshikilia kikombe cha rangi ya nyeupe huku akitumia mkono mwingine kwa kifaa chake.

Msichana aliyeketi kwa sofa ya rangi ya kijivu anaandika kwa kitabu chake. Mbele yake kuna kompyuta ndogo ya kupakata ambayo anaiangalia. Kuna vitabu na makaratasi kando yake, pamoja na vipokea sauti vinavyobanwa kichwani.

Miwani ya kiteknologia ambayo inatumiwa kuonyesha dunia zingine, ambazo hatuwezi kuziona kawaida. Hii inawezesha kucheza michezo na kuweza kubuni na kuingiliana na mtindo mpya wa teknologia.

Eneo la makazi lina nyumba ndogo ndogo, zilizo jengwa karibu na karibu. Nyumba nyingi zina rangi ya manjano na zina paa za mabati. Nguo zimeanikwa kwenye kamba, katikati ya nyumba, zikiwa zina kauka kwenye jua. Kuna njia nyembamba ya kupita katikati ya nyumba.

Ukumbi wa mikutano, kanisa au mihadhara ukiwa umejaa viti vingi vilivyopangwa kwa safu zinazoelekea sehemu ya mbele. Viti vina rangi ya samawati na vya kisasa. Ukumbi una ghorofa mbili na sehemu ya juu ina viti zaidi na nafasi ya watu kusimama au kukaa.

Sehemu ya chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa vikiwa na fremu nyeusi na chuma na magodoro mawili. Godoro la chini limetandikwa shuka jeupe na kuna taulo mbili zimekunjwa juu yake. Godoro la juu lina shuka yenye mistari ya samawati na nyeupe. Chumba kina kuta nyeupe na sakafu ya mbao.

Maabara ya kisayansi ya kemia au biologia, ikiwa na meza ndefu mbili, zilizopangwa sambamba. Meza hizo, zina nyuso nyeusi, na zina vifaa vya bomba za maji na sinki. Viti kadhaa vimepangwa kando ya meza, kwa ajili ya wanafunzi au watafiti.

Ukumbi mkubwa uliojaa watu. Wengi wao wakiwa wamekaa kwanye viti vikundi, watu hawa wamevalia nguo za aina mbalimbali na wengine wamevalia sare nyeupe na zambarao. Labda ni wanafunzi au washiriki wa hafla flani. Jukwaa liko mbele na mtu amesimama akiongea au kuongoza hafla hio.

Darasa lipo tulivu na tupu likiwa na viti na meza zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Mwanga wa jua unaingia kupitia madirisha makubwa ukimulika sakafu safi. Hakuna wanafunzi wala walimu. Meza zinaonyesha alama za matumizi ya muda mrefu.

Chumba cha kusomea kina mandhari tulivu; kikiwa kimejaa wanafunzi wengi walioketi kwenye madawati yao wakisoma kwa umakini. Madawati hayo yana vizuizi katikati; vikitoa nafasi ya faraga kwa kila mmoja huku wakihakisha hakuna usumbufu.

Watu wanne ambao ni wanafunzi au wanasayansi wanafanya kazi katikamaabara. Wote wamevaa koti nyeupe na wanashirikiana kwenye mradi au jaribio linalohusisha vifaa vya elektroniki, waya na kompyuta. Moja wao amesimama na anaelekezea kitu, akieleza matokea au hatua inayofuata.

Darasa tupu katika shule moja, madawati mengi ya mbao na viti vya vyuma vimepangwa kwa mstari tayari kwa wanafunzi. Upande wa mbele wa darasa kuna ubao mweusi mkubwa umening'inizwa ukutani, kuna madirisha kadhaa yenye muundo wa mbao yanaingiza mwanga wa asili ndani ya chumba. Dari ina muundo wa mbao, ambao unaonekana, darasa ni rahisi lakini linatosha kwa ajili ya kufundisha na kujifunza.

Sehemu ya chumba cha kulala ambacho kina kitanda kimoja chenye sura ya mbao na godoro lililofunikwa na shuka ya samawati na nyeupe yenye miraba. Kuna mto mmoja mweupe umewekwa kichwani mwa kitanda. Karibu na kitanda kuna meza ndogo ya nyeupe na kiti chenye sehemu ya kukalia ya rangi nyekundu.

Chumba cha kulala ambacho kiko na vitanda viwili vya kupandana. Vitanda hivyo ni vya mbao na vina magodoro yaliyofunikwa na vitambaa vyenye rangi tofauti. Kunaonekana kuwa na rafu au kabati ndogo, labda za kuhifadhi vitu binafsi.

Chumba cha kompyuta cha umma, kinaonekana kutumika kwa shughuli nyingi, huku wanafunzi wakifanya kazi zao mbalimbali za utafiti na uandishi, kompyuta zinatumiwa kwa ajili ya kutafuta taarifa mtandaoni, kuandika ripoti na kufanya mazoezi ya programu mbalimbali za kompyuta.

Maabara ya kompyuta ambayo iko na meza nyingi zimepangwa na kila meza ina kompyuta kadhaa juu yake. Chumba kina mwanga mwingi na madirisha makubwa pande moja. Taa za stima pia zing'aa juu katika chumba hiki.

Darasa la kompyuta katika shule, ambapo wanafunzi wamekaa kwenye meza wakitumia kompyuta. Wanafunzi hao wamevaa sare zinazofanana. Mwalimu ako upande wa kulia, akitoa maelezo au akifundisha.

Kundi la watu waliovalia sare nyeupe, wanaeza kuwa wafanyikazi wa afya au wanafunzi wa udaktari. Wamesimama karibu na kitanda cha mgonjwa ambaye amelala chini ya shuka ya samawati na nyeupe. Wamevaa barakoa za uso na kofia nyeupe, na wana vifaa vya matibabu mkononi.

Maktaba iliyojaa watu, wengi wao ni wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye madawati na kufanya kazi zao. kuna rafu nyingi za vitabu zimepangwa vizuri zikionyesha mkusanyiko huu wa vitabu. Viti vina rangi ya zambarau na kijani. Mtu mmoja amesimama akitembea kati ya madawati. Mwanga unaingia kupitia madirisha na kuna za umeme zinazotoa mwanga zaidi.

Sehemu ya ndani ya maktaba ya watoto iliyopambwa kwa ubunifu sana. Ikiwa na muundo unaofanana na mti mkubwa katikati, wenye majukwaa kadhaa ambako watoto wanaweza kukaa na kusoma. Majukwaa haya yamezungukwa na reli za mbao na yamepambwa kwa picha na rangi mbalimbali zinazovutia watoto. Kuna ngazi zinazoelekea kwenye majukwaa ya juu.

Chumba cha kulala katika hosteli ambacho kina vitanda viwili vya kupanga. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao na vina ngazi za chuma nyeusi. Kila kitanda kina godoro jeupe na blanketi na kuna mito pia. Chumba kina mwanga mzuri na kuna dirisha upande mmoja. Juu ya vitanda kuna dari iliyoezekwa kwa mbao.

Lango kuu la kuingia chuo kikuu cha Kenyatta. Lango hili lina muundo wa kisasa na rangi angamavu, likiwa na nguzo nyeupe na paa za samawati na nyeupe. Maneno Kenyatta University yanaonekana wazi juu ya lango. Watu wanaonekana wakipita kwenye lango la chuo kikuu. Kuna miti na mimea inayoonekana nyuma ya lango.

Chumba cha kulala chenye kitanda kilicho na godoro jeupe na mito miwili mweupe, kaibu na kitanda kuna kiti cheusi chenye mikono, upande wa kulia kuna dirisha lilofunikuwa na pazia, pia kuna meza ndogo na kiti karibu na dirisha, chumba kina taa moja ilioninginia kutoka dari.

Mlango wa kuingia kwenye jengo, labda ofisi au duka dogo. Kuna ngazi fupi zinazoelekea kwenye mlango, na pande zote mbili kuna ukuta mfupi wenye vigae vyeupe. Upande moja wa ngazi kuna sufuria kubwa la mimea ya kijani kibichi. Juu ya mlango kuna sehemeu iliyoezekwa kwa rangi ya samawati na nyekundu. Mlango wenyewe unaonekana kuwa wa kioo na kuna matangazo mabango madogo yamebandikwa juu yake.

Maabara ya kompyuta iliyojaa wanafunzi wakitumia kompyuta. Wanafunzi wamevalia sare za shule zinazojumuisha mashati ya rangi ya kijani na nyeupe, na sweta za kijani kibichi. Kila mwanafunzi ameketi kwenye kiti cheupe mbele ya meza iliyo na kompyuta ya mezani. Maabara ina mwanga mingi kutoka kwa taa zilizopo juu.

Darasa lenye watoto wengi ambao ni wa umri mdogo wamelala chini kwenye meza zao. Kuna mtu mzima amesimama akiwaangalia watoto. Chumba kina kuta zilizopambwa na picha za kazi za watoto. Kuna meza na viti vidogo pia.

Eneo la maktaba au chumba cha kusomea. Meza nyingi ndogo zimepangwa kila moja ikiwa na kiti keusi. Meza zina sehemu ya juu ya mbao na vizuizi vidogo juu yake. Kuna rafu za vitabu zilizojawa vitabu na madirisha yaliyo na mapazia ya samawati. Dari ina rangi ya samawati na ina taa zinazotoa mwanga.

Chumba cha mikutano ambacho kinapea uwepesi wa mikutano kufanyika pale. Watu wanaotafuta wanaweza kuja na kupatana, kutumia vifaa vinavyo patikana kama vile viti, meza ,ubao na kisha kwenda bila kusumbuka sana. Hii ni biashara inayoleta hali inayofaa, kwanza kama watu ni wengi.

Chumba cha kulala katika nyumba ya wageni. Chumba chenye vitanda vya kupanga ambavyo vina matandiko ya samawati. Chumba ni kidogo na sakafu yake imefunikwa na vigae vya rangi ya kahawia. Ukuta wa chumba una rangi nyeupe. Vitanda vimetengenezwa kwa mbao za rangi nyeusi.

Maktaba kubwa iliyojaa watu waliokalia viti vya rangi ya kijani na meza za mbao. Chumba kimegawanywa vitabu upande mmoja, vikiwa vimepangwa kwa rafu, na eneo la kusomea, ambapo kuna viti na meza. Wafanyakazi wa maktabani wamevalia sare za kuwatambulisha, na hizi ni koti refu nyeupe.

Kitanda cha ghorofa ambacho kiko katika bweni la shule. Kitanda kina fremu nyeusi ya chuma na kina magodoro mawili, moja juu na moja chini, yote yakiwa yamefunikwa na mashuka ya rangi ya samawati na nyeupe enye muundo wa maua. Ukuta una rangi nyeupe. Taswira ni ya mazingira ya kulala kwa wanafunzi katika shule za bweni.

Rundo la vitabu vilivyopangwa juu ya kila kimoja. Baadhi ya vitabu vina majina kama vile, "Fourteen Days " kilichoandikwa na "Peace Adio Medie", "Nightbloom", "A Tempest Of Tea", kilichoandikwa na "Tania James". Majina ya waandishi yanaonekana pia kwenye vitabu hivyo. Vitabu vina rangi tofauti na vinaonekana kuwa vya aina mbalimbali.

Darasa au chumba cha shule ambapo wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu. Kuna mwanamke mmoja mzima; amesimama upande wa kulia. Amevaa nguo ya samawati na anashughulika na wanafunzi. Wanafunzi wamevaa sare za shule zenye rangi ya samawati na nyekundu.

Chumba kilicho na vitanda viwili vya kulalia. Katikatiavyo kuna meza iliyo na viti viwili vya plastiki vya rangi nyeupe. Zulia la rangi ya manjano na nyeupe pia imetandazwa katikati na nyuma ya viti vile.

Jengo refu la ghorofa nyingi lenye rangi nyekundu na nyeupe. Jengo liko na balconies nyingi zenye rangi nyeupe. Kuna miti michache midogo mbele ya jengo. Anga ni safi na ina rangi ya samawati.

Darasa lililo jaa madawati na viti, madawati yamepangwa kwa mistari nadhifu tayari kwa wanafunzi. Viti vina rangi ya kahawia, kuna madirisha mengi ambayo yanaingiza mwanga wa asili ndani ya darasa, taa za umeme pia zimefungwa kwenye dari kuhakikisha kuwa mwanga watosha. Darasa linaonekana kuwa safi na tayari kwa masomo.

Kijana mmoja ambaye ni mwanafunzi mwenye asili ya Kiafrika akiwa katika maktaba. Kijana huyu amevaa fulana fupi ya mikono ya rangi nyekundu na amebeba mkoba mgongoni. Anatafuta kitabu kwenye moja ya rafu zilizojaa vitabu vya rangi na ukubwa mbali mbali.

Ukumbi wa mtihani katika shule moja hapa kenya. Wanafunzi wengi wameketi kwenye madawati yao kila mmoja akiwa amejitenga na mwingine. Wengi wao wamevalia sare za shule zinazojumuhisha blauzi nyeupe na sketi au suruali za rangi ya nyeusi na nyeupe. Wasimamizi wa mtihani wanatembe katikati ya madawati kusimamia. Ukumbi una sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia na kuta zimapakwa rangi ya manjano.

Kijana mdogo ambaye ana umri wa miaka michache, amevaa miwani na ana tabasamu usoni, akionyesha furaha na matumaini, amevalia shati la rangi ya samawati na kijivu, pamoja na suruali za rangi ya samawati na viatu vya michezo, vya rangi ya samawati pia, anasimama kwa msaada wa kifaa cha kutembelea, ambacho kina rangi ya njano na nyeusi.

Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza na gitaa. Mwanadada ameketi kando yake na anatabasamu huku ameshikilia kiti kile. Nyuma yao kuna msichana mdogo ambaye ako shughuli za kucheza.

Watoto watatu wakiwa darasani. Mmoja wao kijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaandika kwenye karatasi iliyo juu ya meza. Mtoto mwingine ambaye pia ni kijana ameketi nyuma yake na pia anaandika. Mtoto wa tatu ambaye ni msichana, ameketi nyuma yao na hata yeye anaandika.

Mwalimu mwanamke mwenye asili ya Kiafrika amefurahi wakati wanafunzi wake wako darasani. Mwalimu amevaa sweta nyepesi ya kijani kibichi juu ya shati jeupe na suruali nyeupe na ana tabasamu usoni. Wanafunzi wawili msichana na mvulana wamekaa mbele yake wakiwa wameinua mikono juu, labda wakishiriki katika michezo au wakiimba.

Watoto watatu wadogo, wanashiriki katika shughuli ya darasani. Wote wameinama juu ya meza, na wana umakini mkubwa. Mtoto aliye upande wa kushoto amevaa miwani yenye fremu nyekundu, na anatazama kitu kilicho mezani. Mtoto aliye katikati amevaa koti jeusi na kijani, na pia amevaa miwani.

Wasichana wawili wadogo wamekaa mbele ya kompyuta mpakato na mwanamke mmoja amesimama nyuma yao akiwasaidia. Msichana mmoja amevaa fulana ya rangi waridi na anaangalia kwenye kompyuta wakati msichana mwingine amevaa kofia ya masikio na anaonekana akizungumza. Mwanamke huyo amevaa fulana ya rangi ya samawati na anawasaidia wasichana hao. Mandhari ni ya ofisi au eneo la kazi.

Kikunda cha wanafunzi wanne wakiwa wamekaa kwenye meza katika mazingira ya maktaba au eneo la kusomea. Mwanafunzi mmoja mwanamke amevaa hijabu ya rangi ya kahawia na shati la rangi ya machungwa, na anazungumza na mwenzake. Mwanafunzi mwengine ambaye pia ni mwanamke, amekaa kwenye kiti cha magurudumu na amevaa sweta yenye mistari meusi na meupe.

Watoto watatu wadogo wanacheza na vipande vya ujenzi vya rangi mbalimbali. Wamekaa chini kwenye sakafu wakiwa wamezungukwa na vipande hivyo na wanashiriki kujenga kitu. Mtoto aliyevaa shati la samawati, ako na umakini mkubwa na mtoto aliyevaa koti la waridi anazungumza au kutoa maelezo.

Watu watatu ambao ni wanaume, wanafanya kazi katika mazingira ya kiwanda. Wawili kati yao, wamesimama karibu na meza ya kazi, wakiwa wamevalia sare za rangi ya samawati. Mmoja wao, anainama akimtazama mwenzake, ambaye anatumia kompyuta kibao. Mtu mwingine, anafanya kazi kwenye mashine, au kifaa kingine nyuma yao.

Msichana kipofu amevalia shati ya rangi nyeupe, anatumia mashine iliyotengenezewa watu wasio ona ili kuweza kuandika kutumia kompyuta, amekalia kiti cha rangi nyeusi na kando yake kuna kabati za kuweka vitu ambalo limeekelewa kombe dogo lililo na mmea.

Msichana mdogo ameketi sakafuni akicheza na mwalimu au mtu mzima, msichana ana mguu bandia ya rangi ya waridi na anjenga mnara kwa kutumia mbao zenye herufi na nambari, mtu mzima anamsaidia akicheza naye kwa kutumia mbao zingine.

Mwalimu aliyevalia shati la rangi ya samawati anamfunza mwanafunzi mdogo. Msichana huyu anaonekana kufurahi na kutabasamu. Mbele yake kuna kitabu na kompyuta ndogo. Mazingira yao ni ndani ya darasa na wanafuzi wengine wamekaa chini pia wakisoma.

Wasichana watatu wadogo wamesimama pamoja wakiwa wamekumbatiana. Wote wakona furaha na kutabasamu. Msichana wa kushoto ana nywele nyeusi zilizosukwa. Msichana wa kati ana nywele ya rangi ya kimanjano. Msichana wa kulia ana nywele nyeusi ndefu.

Mtu mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu akisukumwa na mwanamke mmoja katika jumba. Mtu kwenye kiti cha magurudumu ana furaha na anacheka, huku mwanamke anayemsukuma akionyesha tabasamu pia. Jumba hili lina sakafu yenye vigae vya samawati na nyeupe na kuta zimepakwa rangi nyeupe na zina vifaa vya kushikilia watu wanapotembea.

Mwalimu anasaidia msichana mdogo kusoma kutumia mfumo wa maandishi yenye vidutu yatumiwayo na vipofu. Hili linaonekana kuwa limetengenezwa na mbao, mwalimu amevalia shati la rangi ya waridi na mwanafunzi amevalia koti la rangi ya samawati.

Wanafunzi wanne wako darasani wanasoma. Mmoja aliyevalia shati la manjano, anaonekana kuwa mwalimu. Anazungumza na mwanafunzi aliyevalia shati ya nyeusi, na amekalia kiti cha magurudumu, ametabasamu akimwangalia mwalimu.

Mwalimu anasaidia msichana mdogo kusoma kutumia mfumo wa maandishi yenye vidutu yatumiwayo na vipofu. Mwalimu amevalia shati la rangi nyeupe na mwanafunzi amevalia shati la rangi ya waridi.

Mtoto mdogo ambaye ana ulemavu wa Down Syndrome , anacheza na vifaa vya rangi mbalimbali. Mtoto amevaa miwani na ana tabasamu pana usoni akionyesha furaha na msisimuko. Amezungwa na vifaa vya kuchezea vya plastiki vyenye rangi kama vile kijani, machungwa, zambarau, samwati na njano.

Mtoto ambaye anaonekana kuwa na ugonjwa wa Downs Syndrome ana shauku kubwa ya kuchora. Watu wawili wamesimama mbele ya tarubai wakishirikiana katika kazi yao ya sanaa. Mtoto amevaa shati la rangi ya manjano na samawati, huku mtu mzima amevaa shati la rangi ya zambarau wanaonekana kuwa wanafurahia sana wakati huu.

Watu wawili wanaonekana kuwa katika mazungumzo yanayowafurahisha, wote wanatumia kompyuta ndogo ya kupakata. Mmoja ana nywele zenye rangi ya kimanjano na mwenzake ana nywele nyeusi zinazometameta.

Kijana mmoja akishirikiana na mtu mzima katika shule za kujifunza au kucheza. Kijana huyu amevaa shati la rangi ya zambarau, na anatazama kitu kilicho mezani. Mtu mzima anaelekeza kidole kwenye kitu hicho, akimsaidia kijana au akimpa maelekezo.

Kifaa cha kusaidia kuskia kiko katika skio la mtoto ambaye amekaa mkabala na mwalimu wake anayeonekana mbali kidogo naye. Mwalimu anasoma vitabu vyake huku mwanafunzi pia akifanya kazi yake.

Watoto wachanga wako majini katika bwawa la kuogelea, huku wameshikilia vibao vya rangi ya samawati, ambavyo husaidia kuelea mtu anapofunzwa kuogelea. Mwalimu wao pia ako nyuma yao na yeye pia ana kibao chake cha rangi ile ile.